Duka la nguo ambapo nguo nyingi zimetundikwa kwenye reli za chuma, kuna nguo za aina mbalimbali na rangi tofauti na baadhi ya nguo zinaonekana kuwa zimepakiwa kwenye vigawanyiko vya bei. Kuna ishara zenye nambari mia na mia hamsini zikionyesha bei za nguo labda kwa shilingi za Kenya. Duka inaonekana kuwa limejaa bidhaa na tayari kwa wateja.

Duka la nguo la ndani lililopangwa kwa rangi ya waridi na nyeupe. Katika sehemu ya mbele kuna raki ya nguo zenye rangi mbalimbali ikiwemo suruali na sketi. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa mikoba na upande wa kulia kuna nguo zilizoning'inia kwenye raki, zikiashiria utoezi mpana wa mavazi na vifaa vya mitindo.

Onyesho la bidhaa katika duka la nguo na vitu. Manekini amevaa kofia kubwa ya majani, miwani ya jua na shati jeupe lililopambwa akiwa amepamba mkufu. Chini yake kuna bidhaa nyingine kama mikufu, miwani ya jua na mifuko ya mkono. Nyuma rafu zimejaa nguo na vitu vingine.

Duka kubwa la nguo likionekana kutoka juu. Kuna rafu na sehemu nyingi zilizojaa nguo, mikoba na viatu vilivyopangwa vizuri. Watu kadhaa wanaonekana wakichagua bidhaa na wengine wamevalia fulana nyekundu za wafanyikazi. Mabango ya, children section, yanaonekana. Inaonekana kama duka la bei nafuu au mitumba lenye shughuli nyingi.

Duka la nguo la kisasa lenye suti, mashati na mango zingine zilizopangwa vizuri kwenye rafu na hangers . Nguo nyingi zimekunjwa na zimewekwa kwenye rafu za kioo au chumba . Duka linaonekana kuwa Safi na lenye taa nzuri na baadhi ya suti zimetundikwa kando.

Duka la nguo na vitu vya mapambo likiwa na nguo nyingi zilizoning'inia kwenye chuma. Kuna rafu za mbao zilizo na mifuko, vyombo na vitu vingine vya kuuza. Taa za kisasa zimewekwa kwenye dari ya kijani na kuna kuta za rangi ya waridi hutoa mandhari tulivu. Kuna mimea ya ndani iliyoleta uhai kwenye duka.

Duka la nguo la Town Team ndani ya jumba la maduka. Dirishani kuna manekini watatu wakiwa wamevaa nguo zenye mitindo mbalimbali na skrini kubwa inaonyesha picha ya wanaume wawili wenye bango la Black Friday ndani ya duka kubwa zimening'inia kwenye raki zikionyesha bidhaa zinazouzwa.

Onyesho la bidhaa za vito na vifaa vidogo vinavyong'aa vilivyopangwa vizuri kwenye ukuta. Kuna aina mbalimbali za pete, bangili na funguo ndogo za mikoba zilizopangwa kwa safu. Vipini hivi vimetundikwa kwenye viti maalum, vinavyowekwa kwenye ukuta.

Mlango wa duka la rejareja liitwalo Woolworths. Jina la duka linaonekana wazi juu ya mlango. Ndani ya duka kuna nguo, mannequins , na wateja wachache wakiangalia bidhaa, ikionyesha kuwa ni duka la kisasa la nguo au bidhaa nyingine za rejareja. Mwangaza wa ndani ni mzuri na wa kibiashara.

Duka la nguo na vifaa vya mitindo likiwa na mwanamke bandia aliyevaa kofia na kitambaa chenye michoro. Mbele yake kuna meza zilizopangwa na mivito vya mapambo kama shanga na mikufu na mikoba midogo. Rafu za nguo na vifaa vingine vinaonekana nyuma.

Duka la nguo lenye rundo la jinsi na mashati yaliyopangwa vizuri. Kuna bango kubwa la Boot Count na jingine lenye punguzo la Up to 40% of Selected Items . Punguzo za nguo za Regular na New Arrivals pia zinaonekana. Bidhaa nyingine zimepangwa kwenye rafu na zingine zimepangwa kwenye meza katikati.

Safu ndefu ya nguo zilizoning'inia kwenye nondo zikiwa na rangi na ruwaza mbalimbali. Inaonekana kama duka la nguo au soko la nguo za mitumba ambapo kuna aina nyingi za mavazi zilizopangwa vizuri. Nguo hizo zinatofautiana kwa mtindo na muundo kuanzia zile zenye maua hadi zenye mistari na milia.

Duka la nguo lililojaa nguo zilizopangwa kwenye nondo. Kuna aina nyingi za vitambaa na nguo zenye ruwaza tofauti. Mabango madogo yenye bei kama kila kitu kwa bei yake yanaonekana yakionyesha bei za bidhaa. Wateja wachache wanaonekana wakichagua nguo na sakafu ina vigae vyeusi. Inaonekana kama duka lenye bidhaa nyingi na bei nafuu.

Ndani ya duka la nguo ambapo Tshirts za wanaume zimepangwa kwenye reki ndefu. Juu ya reki kuna viatu vingi vilivyopangwa kwenye rafu, kituo kidogo kinaonyesha bei ya Tshirts za wanaume kwa bei ya 100. Nguo na viatu zimejaa ikionyesha duka lenye bidhaa nyingi, za kuuza, labda duka la mitumba.

Rafu ya mannequins zinazoonyesha nguo mbalimbali za wanawake labda katika duka la nguo. Kuna mannequins kumi zilizosimama mfululizo zote zikivaa nguo zenye rangi tofauti na mitindo tofauti zikiwemo mangaoni marefu na mafupi. Nyuma ya mannequins kuna dirisha la duka au ukuta wenye picha kubwa na za sura za binadamu. Sakafu ina muundo wa marumaru nyeusi na nyeupe.

Ndani ya duka la kisasa la bidhaa mbalimbali. Rafu zilizojaa manukato, saa, viatu na vitu zinaonekana zikiwa zimepangwa vizuri. Taa za dari zinamulika bidhaa na kuongeza mvuto. Kwa jumla duka linaonekana kuwa nadhifu na lenye bidhaa nyingi za kuvutia wanunuzi.

Duka la nguo la aina mbalimbali. Kuna rafu zilizojaa vitamba vilivyokunjwa vizuri vikiwa na rangi na mifumo mbalimbali pia kuna koti zilizoning'inia katikati. Kuna rafu zenye umbo la upinde zikiwa za kiume iliyovaliwa vazi la kitamaduni na la kihindi.

Kubwa la kisasa lenye bidhaa mingi za kuuza kama vile nguo na viatu. Kwenye rafu kuna umaridadi na masanduku kadhaa na pia kofia za kuuza.

Safu ndefu ya magari meupe yaliyopangwa vizuri kwenye eneo la maegesho. Magari yote yanaonekana kuwa mapya na safi, yakionyesha kuwa huenda ni magari yanayouzwa au yanayopangishwa. Juu ya magari kuna anga la blue linalojaa mawingu meupe meupe na kuongeza uzuri wa picha.

Gari ndogo la abiria jeupe, aina ya Toyota Hiace, likiwa limeegeshwa barabarani. Inaonekana liko chini ya jua kali na kuna majengo na miti nyuma yake. Namba ya usajili wa gari hilo inasomeka kwa urahisi.

Gari jeupe la kisasa linaonekana kuwa SUV likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Gari linaonekana jipya na safi, likiwa na taa za kisasa na muundo maridadi. Kwa nyuma kuna jengo kubwa na miti kuashiria ni mazingira ya mjini. Jina la duka au jengo, Omer care, linaonekana wazi kwa nyuma kushoto.

Gari la abiria jeupe, labda Toyota Hiace, likiwa limeegeshwa kwenye njia ya vumbi mbele ya miamba mikubwa ya asili. Magurudumu ya gari yanaonekana kuwa imara na kuna sticker ndogo kwenye mlango wa dereva. Anga linaonekaa kuwa wazi na jua.

Wateja wawili; mwanaume na mwanamke wakiongea na muuzaji wa magari katika duka la magari. Muuzaji anaonekana akiwaelezea kitu kwenye kompyuta kibao, labda kuhusu magari wanayoangalia. Magari mengi mapya yanaonekana yameegeshwa ndani ya duka yakiashiria kuwa wanunuzi wanachagua gari.

Sehemu ya nyuma na kando ya gari jeupe aina ya Subaru Forester XP, nambari ya usajili wa Kenya unaonekana wazi kwenye bampa la nyuma. Gari linaonekana kuwa limeegeshwa nje kwenye sehemu yenye udongo kidogo na uzio wa chuma nyuma yake. Inaonekana kama gari la kawaida na matumizi ya kila siku.

Gari la kale aina ya "convertible" likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya mawe. Gari hilo lina rangi ya kijivu na nyeusi na magurudumu yenye spoka za mbao. Linaonekana limetunzwa izuri sana sana na nyuma yake kuna ukuta uliofunikwa na mimea.

Sehemu ya ndani ya gari ya zamani, labda la kubebea abiria, viti vya nyuma vimekunjwa chini au kuondolewa kuonyesha nafasi kubwa ya kubebea mizigo. Viti vya mbele vinaonekana kupitia kioo cha mbele na nje kuna mimea na barabara.

Sehemu ya ndani ya gari ikionyesha viti vya mbele vya dereva na abiria. Viti hivyo ni vyeusi na vinaonekana kuwa safi. Kuna usukani na dashibodi upande wa dereva na pia kuna paa la gilasi juu likionyesha nje. Ndani ya gari kuna muundo wa kisasa na safi.

Gari ndogo jeupe la aina ya suzuki alto likiwa limeegeshwa nje. Nambari za uwasilishaji zinaonekana wazi. Liko katika hali nzuri likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye udongo na nyuma yake kuna ukuta wa mawe.

Kiwamba cha simu kikiwa kinaonyesha programu ya Youtube. Video ya kwanza ni ya mazishi yenye kichwa: Fare Thee Well Baby Ariana , na ina watazamaji ishirini na saba. Chini yake kuna video ya muziki ya Me Too kutoka kwa Abigail Chams na Harmonize. Pia kuna sehemu ya shorts chini kabisa.

Gari jeusi aina ya SUV lililokuwa limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe. Lengo la picha inaonekana kuwa tangazo la gari, kwani kuna maandishi makubwa the one you've been waiting for juu yake na bei chini. Nyuma ya gari kuna jengo na magari mengine.

Eneo lenye nyasi na miti mirefu, mbele kuna mtu amevaa koti refu jeusi na jeans , akisimama mgongoni kwake. Nyuma yao kuna magari mawili yaliyokuwa yameegeshwa. Gari la rangi ya buluu upande wa kushoto na gari la kubeba mizigo pick up truck la kijani kibichi na watu wengine wawili wanaonekana wamesimama karibu na lori hilo.

Gari jeusi la kifahari aina ya Infinity QX 80, likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho chenye taa angavu. Sakafu nyeupe inang'aa, ikionyesha ubora wa gari hilo. Gari linaonekana jipya na la kuvutia, likiwa tayari kuvutia wanunuzi.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa ikiwemo gari jeupe la kubeba mizigo. Magari hayo yamewekwa vizuri juu ya trela ya lori. Anga linaonekana kuwa na mawingu na kuna nguzo ya taa nyuma ikiashiria kuwa picha ilipigwa nje.

Sehemu ya ndani ya gari, hasa viti vya nyuma, viti hivyo ni vya rangi ya kahawia iliyokoza na kuna sehemu ya kuegemeza mkono katikati. Chini ya viti kuna mikeka ya plastiki ya rangi ya buluu. Inaonekana gari ni safi na limetunzwa vizuri.

Gari la kisasa aina ya KIA lenye rangi ya kijivu likiwa limeegeshwa mbele ya lango lenye mapambo. Gari linaonekana likiwa katika hali nzuri likiwa na taa za mbele zinazong'aa. Tafakari ya miti na labda majengo yanaonekana kwenye vioo vya gari. Gari linaonekana kuwa limefanywa usafi liko tayari kutumika.

Mambo ya ndani ya gari, ukishuhudia dashibodi, usukani na viti vya mbele. Dashibodi ina skrini ya redio katikati na sehemu ya kudhibiti hali ya hewa chini yake. Usukani una nembo ya Toyota na kiti cha abiria cha mbele kina kifaa cha kuegesha kilichowekwa juu yake.

Gari la Toyota Prado aina ya SUV likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi au bustani yenye kokoto. Rangi ya gari ni kijivu iliyokoza na ina sahani ya nambari za Kenya. Muundo wa nyuma na upande wa gari unaonekna wazi ikionyesha pia paa la mizigo.

Gari ndogo la abiria aina ya Toyota Hiace, lenye rangi nyeupe likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Mlango wa abiria umefunguliwa na nambari ya usajili wa gari, unaonekana kwa wazi. Kuna majengo na miti nyuma ya gari.

Gari la kifahari la rangi ya fedha ambalo linaonekana kuta Toyota Mark X likiwa limeegeshwa kwenye kituo cha mafuta. Sahani ya nambari ya gari ikionekana wazi ikionyesha kuwa gari hili limesajiliwa nchini Kenya. Nyuma ya gari hilo kuna pump za mafuta na majengo ya kituo cha mafuta. Kuna magari mengine na watu wakionekana kwa mbali mbali.

Basi dogo jeupe, labda aina ya matatu au gari la iliyo na kusafirisha watu iko nje. Inaonekana imepaki barabarani au kwenye eneo wazi lenye lamii. Ina vioo vyeusi na nyuma kuna nambari ya usajili na vibandiko vya rangi ya njano na nyekundu. Anga lina mawingu meupe na kuna miti inayoonekana nyuma.

Wanaume wawili wakipeana mikono mezani huku mwanamke mwingine na labda mtoto wa wakiwepo pia. Mwanaume mwenye suti ya samawati anatabasamu kubwa na anaonekana mwenye furaha, huku akisalimiana na mwanaume mwingine, mwenye shati na milia, kuna karatasi na simu mezani zikipendekeza biashara au makubaliano yanayofanyika. Nyuma yao kuna magari kadhaa yaliyoegeshwa, kumaanisha wanafanya biashara za gari.

Sehemu ya ndani ya gari ikionyesha dashbodi, usukani na viti vya mbele. Gari lina viti vya ngozi vya rangi ya mchanga na sakafu imefunikwa na mkeka wa plastiki yenye rangi ya bluu ikionyesha gari linaweza kuwa limeoshwa hivi karibuni au linatayarishwa kwa ajili ya mauzo. Usukani una nembo ya Toyota. Dashbodi ina skrini au redio ya mfumo wa burudani.

Gari aina ya Subaru likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye udongo. Nyuma yake kuna magari mengi meusi yalio paki yakiashiria kuwa labda eneo la maegesho au uuzaji wa magari.

Gari aina ya SUV likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye changarawe na kuna maandishi yakiashirisha kuwa gari linauzwa. Nyuma ya gari kuna majengo ya jiji pamoja na magari mengine yaliyo patika.

Duka la nguo au chumba cha kubuni nguo chenye vitambaa vingi vyenye rangi na michoro mbalimbali vilivyopangwa kwenye rafu. Kati kuna mwanamke bandia amevalia kofia la kijani lililofunikwa mchoro ya mraba. Pembeni kuna nguo zingine zilizoning'inia zikionyesha ubunifu mbalimbali.

Soko la mazao, ambapo mboga na matunda mbalimbali zimepangwa kwa wingi. Tunaona pilipili hoho za kijani , matango , viazi, nyanya na karoti. Mazao yamepangwa kwenye masanduku na ndoo, yakionyesha uchangamfu wa soko.

Rafu zilizojaa sanamu za sanaa za kiafrika. Kuna sanamu za wanyama kama twiga, pundamilia, tembo na vifaru, vilivyochongwa kwa mbao na kupakwa rangi. Pia kuna sanamu za watu zilizovaa mavazi ya kitamaduni. Rangi na maumbo mbalimbali hufanya onyesho hili la kuvutia sana.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi za ufundi na nguo za kitamaduni. Mbele kuna nguo zenye mifumo ya kiafrika, ngoma na viatu. Nyuma kidogo kuna meza zilziojaa mapambo, shanga na vitu vingine vya ufundi. Juu bidhaa za shanga zinaning'inia. Watu wanaonekana wakitembea na kufanya biashara.

Kundi la matikitimaji makubwa, mengi yakiwa na mistari ya kijani kibichi na baadhi yakiwa na mikwaruzo. Mitikii yamepangwa juu ya kitu kisichoonekana vizuri na kuna matunda mengine pembeni kama machungwa na kijani kibichi.

Duka la nyama au butcher , lenye nyama nyingi mbichi zilizopangwa ndani ya friji kubwa la kuonyeshea. Baadhi ya sehemu za wanyama kama miguu zinaonekana zikiwa zimewekwa juu ya rafu. Nyuma ya friji, kuna nyama iliyo ning'inia na muuzaji anaonekana kwa mbali.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi , kukiwa na maduka ya muda na bidhaa mbalimbali kama matunda na nguo zinazouzwa. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au wakifanya biashara. Kuna gari ndogo ya kukokota iliyo mbele na majengo marefu yanaonekana nyuma.

Soko kubwa la ndizi, ndizi zingine baadhi zikiwa bado za kijani na zingine zimeova. Zimepangwa kwenye masanduku ya mbao. Watu kadhaa, wauzaji na wateja wanaonekana wakiendela na shughuli zao sokoni. Inaonekana kama soko la jumla ambapo ndizi huuzwa kwa wingi.

Mlara kubwa lililojaa ndizi nyingi. Ndizi zimewekwa kwenye masanduku ya mbao yaliyorundikwa na pia zimerundikana chini. Zinanaonekana kuwa zimeiva na zina rangi ya manjano kuashiria kuwa ziko tayari kwa usafirishaji au uuzaji.

Ndani ya soko la matunda na mboga likiwa limejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye vibanda. Kuna ndizi nyingi zilizoning'inia, mananasi na matunda mengine mengi kama vile mapera na viazi. Watu kadhaa wauzaji na wateja wanaonekana wakiendelea na shughuli zao sokoni, inaonekana kama soko lenye shughuli nyingi.

Rundo kubwa la mboga za majani, labda mchicha au sukuma wiki, zikiuzwa sokoni. Watu kadhaa wanaonekana wakiendelea na biashara au shughuli nyinginezo karibu na rundo hilo. Muundo wa paa la soko unaonekana juu huku majengo mengine yakiwa mbali. Hii inaashiria mazingira ya soko la ndani.

Chumba kilichojaa kazi za sanaa hasa picha za kuchora zilizoning'inizwa kote ukutani na kuwekwa kwenye meza. Michoro hio inaonyesha mandhari mbalimbali ikiwemo wanyama na matukio ya kitamaduni. Pia kuna vitu vingine vya sanaa kama sanamu ndogo.

Soko la ndani labda city market jijini Nairobi .Kuna bidhaa nyingi za ufundi na nguo zilizotundikwa kwenye ukuta zikiwemo mikoba mbalimbali, nguo zenye rangi na mapambo. Wanabiashara na wateja wachache wanaonekana wameketi au wakiangalia bidhaa. Anga la ndani linaonekana kuwa lenye shughuli nyingi na bidhaa nyingi za kitamaduni.

Nondo na vikapu vidogo vilivyofumwa kwa mkono vikiwa na rangi na miundo mbali mbali, vikapu vingine ni vya rangi moja kama nyekundu au buluu huku vingine vikiwa na michanganyiko ya rangi. Viko juu ya sehemu iliyobainika labda sokoni.

Soko la viungo na nafaka una mapipa mengi yaliyojaa viungo vya rangi mbalimbali kama pilipili, hoho nyekundu, manjano na mengineyo. Mwanaume mmoja amesimama nyuma ya meza akihudumia wateja na mwanamke anaonekana akitumia simu yake. Ukuta wa nyuma umepambwa kwa michoro. Inaonekana kama soko la wazi lenye bidhaa nyingi na shughuli za kibiashara.

Mkusanyiko mkubwa wa vinyago na sanamu za kiafrika vikiwa vimetengenezwa kwa mbao na vifaa vingine. Vinyago hivyo vimetundikwa kwenye ukuta au stedi vikionyesha aina mbalimbali za ufundi na tamaduni. Inaonekana ni duka la zawadi au soko la sanaa za mikono.

Mkokoteni wa kuuza bidhaa ukiwa na nebo ya Famous choice umesimama barabarani jini ya mwavuli mkubwa wa bluu, nyuma yake kuna panda vya biashara vinavyousa nguo na bidhaa nyingine. Magari mawili yameegeshwa kando ya barabara iliotenegenezwa kwa vigae.

Meza iliyojaaa samaki walio pikwa na kukaushwa wakiuzwa sokoni . Samaki hao wanaonekana kuwa tayari kuliwa huku wengine wakiwa wamekaangwa na wengine kukaushwa. Kuna chombo chenye mafuta au mchuuzi na mikono ya mtu inaonekana nyuma labda akihudumia wateja.

Duka la zawadi au sanaa ya mikono, ukuta umejaa sumaku za wanyama wa pori kama vile punda milia simba, twiga na faru, upande wa kulia kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali za ufundi, ikiwemo vinyago vya mbao, vyombo vya mapambo na sanamu za twiga zilizochongwa kwa mbao zilizorundikana chini.

Soko lenye shughuli nyingi labda soko la nguo za mitumba maarufu. Watu kadhaa wanaonekana wakichagua nguo kutoka mirundo mikubwa ya nguo zilizotawanyika chini. Kuna rundo kubwa la nguo za rangi mbalimbali zikiwemo nyekundu, bluu, nyeusi na nyinginezo. Baadhi ya watu wamebeba mifuko na wamejifunga nguo mwili. Mazingira yanaonekana kuwa mazingira ya biashara.

Duka kubwa la nguo na viatu lililojaa bidhaa mbalimbali. Katikati kuna rundo kubwa la viatu kama vile sandali na viatu vya wazi. Vimewekwa juu ya meza iliyofunikwa na kitambaa cheusi. Nyuma ukutani, kuna safu nyingine za viatu vya kike vinanavyoning'inia na karibu nayo kuna stedi iliyojaa miwani ya jua ya rangi mbalimbali.

Duka la zawadi au sanaa ya kiafrika likiwa limejaa vitu mbalimbali vilivyochongwa kwa mbao na ufundi wa mikono. Kuna sanamu za wanyama na twiga- twiga, pundamilia na ndege pamoja na boti lililoandikwa LV MALINDI. Pia kuna vibanda vidogo, vinyago na mapambo mengine. Hii inaonyesha utamaduni wa sanaa na ufundi wa eneo labda wakuuziwa kwa watalii.

Eneo la nje lililojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo sufuria masanduku ya buluu na vyungu. Inaonekana kama soko la wazi au eneo la biashara la nje. Kuna mtu mmoja anayetembea katikati ya bidhaa hizo. Bidhaa nyingi zinaonekana kuwa za chuma au metali na vinaweza kuwa vyombo vya kupikia au vingine vya nyumba.

Rundo kubwa la mabuyu aina mbalimbali yakiuzwa au kuhifadhiwa sokoni. Mabuyu haya yana ukubwa au maumbo tofauti. Mengi ya kiwa na shingo ndefu na mengine yakiwa na mviringo. Nyuma kuna guzo za mbao zinazoashiri ya mbanda au soko la wazi. Hii inaonekana kuwa biashara ya mabuyu ambayo mara nyingi hutumika kama vyombo au vifaa vya muziki.

Eneo la kuuza maua kuna aina nyingi za maua yaliyopangwa kwenye ndoa na mapipa pia kuna baadhi ya maua yamefungwa tayari kama shada. Inaonekana kama sehemu yenye shughuli nyingi ambapo maua yanatayarishwa na yanauzwa.

Rundo kubwa la soksi zenye rangi mbalimbali zikiwa zimepangwa au kutupwa kwenye chombo kinachofanana na kiziba cha chuma chenye matundu. Soksi hizo zimechanganyikana na zinaonekana kwamba zimeuzwa kwa wingi au zimetolewa mchango. Duka la mitumba au eneo la kuuza nguo.

Majengo marefu ya kisasa jijini Nairobi, yakisimama chini ya anga la buluu safi. Majengo yana madirisha mengi na usanifu wa kisasa. Kuna nguzo za umeme na miti upande wa kulia, na baadhi ya magari yakiendelea na shuguli zao barabarani.

Nyumba mbili za kisasa moja ikiwa na ghorofa nyingine ikiwa dogo kidogo zote zikiwa na rangi ya kijivu. Kuna bustani ndogo iliyotunzwa vizuri katikati na njia ya kupita. Magari iliyotengenezwa kwa matofali. Mbingu ni ya mawingu.

Mandhari ya mjini yenye majengo mbalimbali baadhi yakiwa yamekamilika na mengine yanaendelea kujengwa. Chini kuna vibanda vidogo vinavyoonekana kama soko au eneo la biashara. Kuna gari jeupe lililoegeshwa katikati. Anga inaonekana kuwa na mawingu kidogo na nyaya za umeme zinaonekana juu.

Bango kubwa jekundu na jeupe lililowekwa kwenye jengo la mawe likisema commercial properties for sale. Mali ya biashara inauzwa, nambari za simu zinaonekana wazi. Bango limeninginia nje ya dirisha chini ya paa.

Jengo la ghorofa M4 Apartment lenye maduka mbali mbali chini kama Mihan Brush and Paint Hardware na Amazon Shop kuna madirisha mengina Balcony na manguo zimetundikwa kwenye Balcon moja. Bingu ni ya bluu na mawingu machache.

Jengo refu la ghorofa likiwa na rangi ya kahawia na krimu. Mbele ya jengo hilo kuna bwawa kubwa la kuogelea lenye umbo lisilo la kawaida likizungukwa na nyasi za kijani kibichi. Kuna miti mirefu upande wa kulia wa picha na anga la buluu juu.

Eneo la wazi lenye nyasi kavu mbele likiashira ardhi ambayo haijatumiwa. Nyuma yake kuna majengo machache yanayoonekana kama nyumba ama biashara ndogo chini ya anga lenye mawingu meupe. Waya za umeme zinavuka juu ya picha ikionyesha uwepo wa miundombinu. Eneo hili linaonekana kuwa sehemu ya makazi au biashara pengine likitarajiwa kuendelezwa.

Nyumba kadhaa zenye paa za rangi tofauti na kuna zenye rangi ya kupendeza, zilizojengwa nyuma ya ukuta wa mawe. Kwa mbele kuna shamba kavu la nyasi, anga lina mawingu meupe, meupe yanayoonekana wazi. Kuna dalili za miundombinu kama vile nyaya za umeme zinazovuka juu. Mazingira yanaonekana kuwa ya kitongoji.

Jengo refu la ghorofa likionekana likifunikwa na anga la buluuu lililo wazi. Kuna miti chini ya jengo na nyaya za umeme zinaonekana zikipita mbele. Jengo lina madirisha mengi na linaonekana kuwa la kisasa.

Jengo la biashara lenye matangazo mengi, juu Tryvay Smat Agencies inatangaza mali za kukodisha na namba za simu. Chini Premier Driving School, ina bango kubwa, na pia kuna mabango ya Tritech Cyber na Baking classes , waya za umeme zinaonekana angani.

Nyumba mpya ya kisasa iliyo na paa la kijivu na kuta za mchanganyiko wa rangi ikiwa na madirisha makubwa na milango ya vioo. Mbele ya nyumba kuna eneo kubwa la changarawe na uzio wa mawe unaonekana upande wa kushoto. Anga lina mawingu meupe na buluu ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Jengo la ghorofa lililokuwa na mabango yenye nembo ya M4 Apartment juu ghorofa, za chini zina maduka mbalimbali ikiwemo shop to rent, meat master na Glamor Salon ikionyesha jengo hilo lina matumizi mchanganyiko. Jengo limepakwa rangi ya kahawia na zambarau likiwa na madirisha yenye vioo vikubwa na ukuta wa chuma.

Mandhari ya jiji yenye majengo mengi yaliyosongamana mengine yakiwa marefu na mengine mafupi. Mawingu meupe yametanda angani yakionyesha hali ya hewa ya kawaida. Kwa mbele kuna sehemu za makazi zenye paa za mabati na majengo ya zamani huku nyuma kukiwa na majengo marefu ya kisasa.

Jengo refu la kisasa ina gorofa nyingi zenye madirisha yenye kioo kinachong'aa. Rangi ya jengo ni ya mchanga au beige na lina balconies za kahawia. Anga ni la mawingu meupe yaliyosambaa na linaonekana kama jengo la makazi au ofisi. Kwenye upande wa kulia kuna mabango lenye maandishi To Let .

Jengo refu la kisasa labda makazi au biashara .Ikiwa na maduka madogo chini. Jua linaangaza moja kwa moja kutoka nyuma ya jengo ikiunda mng'ao mkali na kusababisha kiburi kidogo. Anga lina mawingu meupe na bluu ikionyesha siku yenye jua kali.

Sebule kubwa isiyo na samani yenye sakafu ya mbao inayongaa kuna madirisha makubwa yanayoelekea kwenye balkoni yakiruhusu mwanga mwingine kuingia. Taa za dari za kipekee zimepamba chumba na nje ya dirisha kuna majengo mengine.

Eneo kubwa la ardhi kavu labda shamba au kiwanja likiwa na nyasi kavu kwa mbali kuna majengo kadhaa yakionyesha maendeleo ya mjini au vijiji. Mnara mrefu wa mawasiliano unaonekana wazi kushoto na anga ni buluu na mawingu machache. Nguzo za uzio zinaonekana mbele zikipunguza eneo hilo.

Jengo refu lenye rangi ya njano na bluu likiwa limejengwa kwa mtindo wa kipekee na madirisha madogo. Rangi nyekundu au nyeusi inaonekana ikizunguka madirisha. Anga ni buluu safi. Upande wa kulia kuna ukuta wa matofali. Inaonekana kama jengo la biashara ama makazi katika eneo la mjini.

Jengo refu la ghorofa lililopakwa rangi ya kijani kibichi na kuwa na mapambo ya rangi ya njano. Juu ya jengo hilo, neno bonanza linaonekana wazi likonyesha jina la jengo hilo. Dirisha kadhaa n miundo mingine ya kipekee ya jengo inaonekana huku anga ya buluu likionekana wazi juu yake.

Nyumba kubwa labda iliyo katika ujenzi au marekebisho ikiwa na paa la kahawia na kuta za kijivu, ngazi ndefu imelegea sehemu ya mbele ya nyumba ikionyesha kazi inayoendelea. Kuna pikipiki ndogo iliyopaki mbele ya nyumba na rundo la vifaa vya ujenzi au taka linaonekana chini. Eneo la mbele ya nyumba lina udongo na mimea isiyopangwa, na kuna baadhi ya mawe makubwa yaliyotapakaa chini.

Jengo la ghorofa tatu lenye muundo wa kisasa linapakwa rangi ya kijivu na nyeupe likiwa na mapambo meusi kwenye madirisha na milango, pia kuna wenye lango la chuma na pikipiki lililoegeshwa upande wa kulia.

Jikoni la kisasa na la kifahari. Kuna kabati za chini zenye rangi ya kijivu iliyokolea na sehemu ya juu ya kabati hizo ni nyeusi. Juu ya sink kuna dirisha kubwa linaloruhusu mwanga mwingi kuingia. Ukutani kuna vigae vyeupe vyenye mchoro wa marumaru. Pia kuna jiko la kisasa lenye gesi, lenye sehemu nne ya kupikia na hudi ya kufyonza moshi juu yake.

Jengo refu la ghorofa likionekana kutoka chini kuenda juu lina rangi ya kahawia na pembe za rangi ya kijivu nyeupe. Kila ghorofa lina balconies , na milango na madirisha ya mbao. Kuna nguo zilizotandikwa kukauka kwenye balkoni moja ikionyesha kuwa ni jengo linalokaliwa na watu.

Majengo kadhaa ya ghorofa, yakiwemo mawili yenye rangi angavu, Moja njano na lingine buluu. Nyuma yao kuna jengo lingine la ghorofa lenye rangi nyeupe. Majengo haya yamejengwa nyuma ya ukuta mfupi wa mawe, yamezungukwa na ardhi isiyo limwa, iliyojaa nyasi kavu. Mbele upande wa kushoto, kuna sehemu ya jengo la matofali na mimea michache.

Mandhari ya jengo katika jiji. Majengo mawili marefu moja likiwa bado linajengwa upande wa kushoto na jingine jeupe lililomalizika upande wa kulia na linaonekana kuelekea angani. Kati yao jengo la kijani kibichi linaonekana kwa mbali. Waya na miundo mingine inaonekana angani na anga lina mawingu mepesi.

Jengo ya ghorofa nyingi madirisha ya jengo yamefunikwa na vibaranza vya chuma kwa usalama. Waya za umeme zinapita mbele ya picha inaonekana kama jengo la makazi au ofisi.

Jengo refu la kisasa linalofanana na mnara, iliyofunikwa na kioo au paneli za chuma. Lina antena kubwa la mawasiliano juu yake, ikionyesha kuwa linaweza kuwa jumba la maofisi, shirika za simu au kituo cha mawasiliano. Jengo hilo linaonekana kuwa mjengo maalum jijini Nairobi.

Ujenzi lenye majengo ya magorofa mengi yanayokamilika au tayari yamekamilika na majengo mengine yakiwa bado yanaendelea kujengwa. Majengo yaliyokamilika yana balkoni na yanapakwa rangi ya kahawia. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na kuwa wafanyikazi wachache wanaonekana wakitembea kwenye eneo hilo.

Kundi la majengo ya ghorofa, yakiwa na paa za vigae. Majengo haya yamepangwa kwa utaratibu yakiwa na barabara ndogo ya kuingilia. Pia picha inaashiria eneo la makazi lililopangwa vizuri huenda katika kitongoji cha kisasa.

Jengo la ghorofa tatu, lenye sakafu ya chini ina maduka yaliyo wazi, moja ikiwa na baiskeli na vitu vingine vilivyopangwa nje, ikionyesha duka la vifaa au ujenzi. Ikionyesha kuwa nafasi hiyo inakodishwa. Jengo hilo linaonekana kuwa eneo la biashara au makazi.

Nguzo ya taa za barabarani yenye taa mbili zinazowaka. Chini yake kukiwa na bango la biashara lenye jina Naivas. Imeandikwa kwa herufi kubwa, japo limegeuka. Nyuma yake kuna jengo ambalo linaweza kuwa duka au ofisi. Anga linaonekana kuwa wazi na jua kali.

Sehemu ya duka kubwa hasaa eneo la bidhaa za kuoka kune neno kubwa Bakery lililoandikwa ukutani. Kasha la kuonyeshea lina keki na mikate mbalimbali baadhi zikiwa na bei zimebandikwa. Chini kuna bidhaa nyingine za kuoka. Inaonekana kama duka lenye utu- uteuzi mzuri wa bidhaa zilizooka.

Friji ya kibiashara iliyojaa bidhaa mbalimbali za nyama zilizosindikwa. Bidhaa hizo zimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu ndani ya friji. Tunaweza kuona aina tofauti za sausage, ham na bidhaa nyinginezo zikiwa zimefunganishwa tayari kwa kuuzwa. Rangi tofauti za vifunganishio zinaonekana. Zinaongeza utofauti kwenye onyesho la bidhaa.

Rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali, hasa dawa za meno za chapa kama Colgate na Sensodyne. Inaonekana ni sehemu ya duka kubwa na bidhaa zimepangwa kwa utaratibu mzuri kwenye rafu. Kuna vichwa vya watu vinavyoonekana mbali upande wa kushoto.

Ndani ya duka kubwa, ambapo bidhaa nyingi zimepangwa kwenye rafu. Kwa mbele kuna mifuko mingi ya mchele iliyojaa. Nyuma yake, kuna chupa nyingi za mafuta ya kupikia. Mabango mekundu yenye neno promo yamening'inia juu kuashiria kuwa, kuna offer maalum.

Duka la nguo za watoto likiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa. Upande mmoja kuna nguo za watoto zilizoning'inia, nyingine zikiwa zimefungwa kwenye plastiki, na rangi mbalimbali za kuvutia. Pande mwingine kuna rafu, zilizojaa vifaa vingine vya watoto. Njia katikati ya rafu ni pana, na taa zinazoangaza kutoka dari.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa au soko la kisasa. Kuna rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali, ikiwemo sehemu ya meat market na fresh market . Kuna taa nyingi zilizotundikwa juu, na bidhaa na vitunguu na matunda zimepangwa vizuri kwenye sehemu ya mauzo. Mandhari inaonekana safi na yenye mpangilio mzuri.

Duka kubwa enye rafu ndefu zilizojaswa bidhaa mbali mbali hasa juice na vinywaji . Sakafu ni safi na kuna mteja moja au mfanye kazi anayechunguza bidhaa upande wa kulia. Bidhaa zimepangwa vizuri ikionyesha wingi wa uchanguzi kwa wateja.

Sehemu ya duka kubwa labda soko la kisasa. Kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali ikiwemo nyama iliyopangwa kwenye sehemu ya friji. Mabango mekundu yenye neno promo na bei kama themanini na tano na mia mbili hamsini yanaonekana, yakionyesha ofa maalum. Pia kuna rundo la makopo na vifurushi vya bei nyingine. Inaonekana kama eneo la ununuzi lenye matoleo maalum.

Mfanyikazi wa duka la Naivas amevaa fulana ya rangi ya machungwa yenye nembo ya Naivas. Yuko mbele ya rafu zilizojaa chupa na michuuzi na viungo mbalimbali, akipanga au kuchagua bidhaa. Hii inaashiria mazingira ya duka kubwa la rejareja hapa Nairobi Kenya.

Ndani ya duka kubwa ambapo refu ndefu zimejaa manukato na bidhaa za kujipaka, mtu mmoja anaonekana akisukuma troli ya ununuzi akipita kwenye njia wazi kati ya rafu. Juu ya rafu kuna mabango yaliyoandikwa Sprays mara kadhaa. Taa kutoka dari zinaangazia bidhaa na sakafu inaonekana safi.

Ndani ya duka kubwa yenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu na stendi. Kuna mafuta ya kupikia na bidhaa za nafaka zilizopangwa kwa wingi. Mteja mmoja anaonekana akichagua bidhaa na kuna alama za bei zilizoning'inia juu ya rafu.

Ndani ya duka kubwa au maduka kubwa, ambapo rudo kubwa la karatasi za choo za chapa ya tena zimewekwa kwenye onyesho la matangazo. Kuna mabango ya special offer juu ya rundo hilo. Nyuma, rafu nyingi zimejaa bidhaa mbalimbali za dukani, zikiwemo vyakula na vinywaji.

Duka kubwa la rejareja au duka kuu likiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na standi. Bidhaa za kuoka zimeonekana zikiwa zimewekwa vizuri. Nembo za bidhaa kama Colgate zinaonekana. Dari ni ndefu na ina miundo wa chuma na mbao ikiwa na taa nyingi. Sakafu ina vigae zenye muundo wa kijiometri.

Sehemu ya duka kubwa iliyoandaliwa kwa ajili ya mauzo ya Krisimasi. Kuna chupa nyingi za kinywaji cha Chamdor Sparkling Grape Juice, zilizopangwa kwenye meza, zikiwa zimepunguzwa bei kutoka mia tano sabini hadi mia tatu arobaini na tisa. Mabango ya Season's Greetings na mapicha za Santa Claus pia zinaonekana kuashiria ni msimu wa Krisimasi.

Mlango wa kuingilia wa duka kubwa la Carrefour. Ndani ya duka, rafu zimejaa bidhaa na wateja wanaonekana wakitembea. Kuna troli za ununuzi upande wa kulia na baadhi ya watu wamesimama karibu na eneo la kuingilia. Inaonekana ni duka lenye shughuli nyingi.

Ndani ya duka kubwa, lililojaa bidhaa zilizopangwa kwenye rafu ndefu pande zote mbili. Njia kuu ni pana, na mtu anaonekana akitembea chini yake. Kuna mabango yaliyotundikwa juu, yakionyesha aina za bidhaa, kama vile pasta na mchele. Mbele upande wa kulia kuna rundo la vikapu vikubwa vya asili vilivyopangwa juu ya kila kimoja.

Ndani ya duka kubwa lenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto kuna vinywaji, katikati kuna makopa na vifurushi vya chakula mbalimbali na upande wa kulia kuna rafu nyingine tupu. Sakafu ni nyeupe na safi na taa zinaning'inia juu. Inaonekana ni duka kubwa lililopangwa vizuri.

Kasha la kuonyesha nyama likiwa na aina mbali mbali za nyama safi zilizo pangwa vizuri. Nyama inaonekana nyekundu na safi na kuna vipande vikubwa na vidogo pamoja na nyama ya kusaga chini ya kasha kuna mapambo ya kijani na matunda kama nyanya na limau kuongeza mvuto.

Ndani ya duka kubwa ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa, tunaona baiskeli ndogo za watoto, viti vilivyopangwa juu ya vingine na kinyesi kadhaa. Mtu mmoja anaonekana mbali na rafu zilizojaa bidhaa zinaonekana nyuma.

Rundo ya magoro ya kulala yakiwa yamefungwa kwenye plastiki na kupangwa kwenye rafu, magodoro yana chapa mbalimbali kama sleeptight na laga, baadhi yana bei zimebandikwa, inaonekana ni duka la zamani au duka la rejareja.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa. Rafu mbili kubwa zilizojaa bidhaa zinaonekana wazi. Upande wa kulia kuna chupa nyingi za mafuta ya kupikia zilizopangwa kwa urefu na upande wa kushoto kuna rafu ndefu zilizojazwa na pakiti. Sakafu ni kijivu na inaakisi mwanga kutoka kwenye taa za dari.

Rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali ndani ya duka kubwa. Rafu za chini zinaonekana kuwa na maziwa yaliyofungashwa katika katoni. Rafu za chini zimejaa mifuko ya bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa rangi na aina, zikionyesha bidhaa za vyakula au bidhaa za nyumbani.

Jengo la kisasa linalofanana na supamaketi au soko la bidhaa safi. Upande wa kushoto kuna sehemu ya bidhaa za kuokoka, labda mkate au keki, na sehemu ya samaki. Katikati kuna counter ya maziwa, na kuna watu wachache wanaoonekana wakitembea dukani.

Duka kubwa la rejareja labda supermarket lenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu na staki . Kuna mabango na bei zilizopunguzwa zikining'inia kutoka dari ikiashiria ofa maalumu au kupunguzwa.